Mgonjwa ambaye ako na shida ya meno. Daktari ameweka kitu kwa meno yake na anamchungulia, na kisha kuna mkono ambazo zinaonekana mkono ya daktari amevaa gloves zenye rangi ya blue . Ni vizuri mtu aweze kuona daktari mara mbili kila mwaka ili aweze kufuatilia hali yake ya meno.

Kwenye hospitalini, daktari anamchunguza mgonjwa ambaye ako na shida ya meno. Amevaa barakoa na gloves kwa mkono kisha kuna kicha ambayo inamsaidia aone vizuri akaiweka kwa macho. Na mgonjwa akalalishwa kisha amewekw, ameweka mkono yake ndani kuchungulia meno zake.

Watu ambapo wamekutana mahali kisha wanasaidia wasichana kwa kuwapea wao vitu ambavo wataweza kutumia wakati wamepata hedhi, na hao wamesaidiwa na wasamaria wema.